Eneo lililojaa taka na maji taka yaliyotuama nyuma ya nyumba za udongo na zingine zilizojengwa kwa mabati chakavu. Takataka zimetapakaa ovyo. Nguruwe wawili wanaonekana wakila mabaki ya chakula kutoka kwenye rundo la taka.

Mtu mmoja amevaa buti ndefu za mvua, amebeba ndoo yenye mchanganyiko wa rangi ya buluu na nyeupe, huku akiwa na gunia mgongoni. Anatembea kwenye njia yenye matope na maji taka, kuashiria shughuli ya kila siku katika mazingira yenye changamoto za usafi.

Barabara imejaa magari ya binafsi, pikipiki na magari ya umma yanayotumika kudafirisha abiria mjini. Maafisa wa trafiki wakiwa wamevalia sare wanasimamia msongamano wa magari. Hali ya jiji ikionekana kuwa na shughuli nyingi.

Eneo la mjini lenye shughuli nyingi za usafiri. Kituo cha usafiri wa umma. Hii ni stendi ya magari katika mji ulio na pilkapilka nyingi. Kuna magari ya abiria aina ya matatu yaliyoandikwa Kukena Sacco yakielekea maeneo kama Nakuru, Karatina na Nyeri.

Barabara kuu yenye magari na bodaboda yakisafiri kwa mwelekeo mmoja. Katika mandhari ya nyuma kuna daraja la waenda kwa miguu la kijani kibichi linalowezesha watu kuvuka barabara kwa usalama. Hali ya barabara inaonekana kuwa tulivu na miundo mbinu ya usafiri iko katika hali nzuri.

Mtungi mkubwa wa plastiki wa rangi ya samawati ambao hutumika kuhifadhi maji umewekwa karibu na ngazi. Juu yake sanduku la karatasi la maziwa ya zito. Mbele yake kuna pipa ndogo la taka lenye mfuko mweusi uliosukwa vizuri likiwa limejaa taka. Kando yake kuna viatu vya wazi.